Mashine kubwa mbili za kisasa zilipo eneo la wazi zinazomilikiwa na benki, zina sehemu kwa ajili ya kuweka kadi ili mteja aweze kuchukua kiasi cha fedha anachokihitaji kutoka kwenye akaunti yake.

Jengo kubwa la benki ambapo wafanyakazi wengi waliokaa kwenye viti wanawahudumia wateja kwa kutumia kompyuta za mezani. Pia kuna sehemu ya kaunta kwa ajili ya kutoa na kuweka fedha.

Baa kubwa iliyojengwa vizuri, yenye taa chache zinazowaka ndani hapo. Pia kuna sehemu kwa ajili ya wateja kukaa kwenye viti na meza, ili waweze kupata vinywaji mbalimbali kama vile pombe kali na bia.

Baa kubwa ya kisasa iliyojengwa vizuri, ambayo ina vinywaji kama vile pombe kali, juisi, maji na bia. Ambapo, kuna sehemu kwa ajili ya wateja kukaa, yenye viti na meza.

Baa kubwa ambapo kuna pombe kali nyingi zilizowekwa mezani, zinazouzwa bei tofauti tofauti, pia kuna vinywaji mbalimbali kama vile; bia, soda, maji na juisi. Kuna sehemu yenye meza na viti kwa ajili ya wateja kukaa.

Sehemu ya baa kubwa ambayo kuna vinywaji kama vile bia, soda, pombe kali kama mvinyo, juisi na maji ambapo wahudumu wengi wanawasikiliza na kuwapelekea wateja waliokaa kwenye viti bidhaa hizo .

Sehemu ya baa kubwa ambapo kuna viti na meza vingi, vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya wateja kukaa ili waweze kupata vinywaji mbalimbali, kama vile; bia, soda, maji na pombe kali.

Sehemu ya kaunta kwenye baa kubwa, ambapo kuna vinywaji vingi vimewekwa vinavyouzwa kama vile pombe kali, bia, soda, juisi na maji. Pia kuna eneo kwa ajili ya wateja kukaa, lenye viti na meza.

Magari mengi madogo mapya yanayouzwa bei tofautitofauti, yenye rangi nyekundu na nyeupe, ambapo kuna wahusika wanaouza bidhaa hizo wapo kwenye ofisi.

Sehemu ambapo kuna magari mengi mapya, madogo meupe na meusi yanauzwa bei tofautitofauti, pia msimamizi wa eneo hilo amesimama akisubiri wateja.

Magari mengi mapya madogo meusi, yamewekwa kwenye jengo kubwa ambayo yanauzwa bei tofautitofauti. Pia kuna ofisi ambapo wateja huenda kulipia na kuulizia bidhaa hizo.

Sehemu ambapo kuna magari mengi madogo mapya yanayouzwa ambayo mengi ni meusi, pia kuna ofisi ambapo wauzaji hupatikana ili waweze kuwahudumia wateja.

Mashine kubwa ya kisasa ya kujihudumia, ambayo ina pande mbili. Ambapo kuna mteja ameweka fedha ili aweze kupata bidhaa hiyo, kwa ajili ya kwenda kuitumia katika familia yake.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambayo inayachemsha. Pia ina sehemu ya kuweka fedha, ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama mhudumu hayupo, ikisogezwa kuwekwa vizuri kwa ajili ya kuanza kutumika.

duka kubwa la maziwa ya ngombe ambayo yameifadhiwa vizuri viwandani kwenye galoni na chupa nyingi zilizopangwa vizuri sehemu hiyo .kuna wateja wakinunua bidhaa hizo kwa ajili ya kwenda kutumia kwenye familia zao .

Mashine nyingi mpya za kuuzia maziwa ya ng'ombe ambazo huyachemsha na pia zina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe yenye sehemu mbili, ambayo inayachemsha. Pia ina sehemu ya kuweka fedha, ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe, hata kama muuzaji hayupo sehemu hiyo.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambayo ina sehemu kwa ajili ya kuweka fedha, ili wateja waweze kujihudumia mwenyewe, hata kama muuzaji hayupo mahali hapo.

Mwanamke amesimama mlangoni kwenye mgahawa unaouza: maziwa mabichi, mtindi, chai, na vitafuno; ambaye anafanya kazi mahali hapo. Pia ndani kuna sehemu za kukaa wateja ili waweze kupata huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa mabichi ya ng'ombe inayoyachemsha ambapo imewekwa sehemu ya duka linalouza bidhaa mbalimbali. Pia lina sehemu ya kuwekea fedha ambapo wateja wanaweka ili waweze kujihudumia hata kama muuzaji hayupo.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nafaka, ambapo kuna mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe inayoyachemsha, pia ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe, hata kama wahudumu hawapo.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, ambavyo ni: juisi, soda, maji na kadhalika. Ambapo pia kuna mashine ya kuuzia maziwa yaliyochemshwa, ambayo ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia hata kama muuzaji hayupo.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuuzia maziwa, iliyo na sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo, iliyowekwa karibu na duka la kuuza bidhaa nyingine.

Duka la vinywaji mbalimbali kama vile soda ambapo kuna mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe inayoyachemsha, ina sehemu ya kuwekea fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Mashine ya kuuzia maziwa iliyowekwa kwenye eneo la korido ndani ya nyumba, ambayo ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama muuzaji hayupo mahali hapo.

Duka la bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, ambapo pia kuna mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyowekwa nje ambayo ina sehemu ya kuweka fedha, ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Nyumba ya kuishi ambayo pia kuna duka la kuuza maziwa ya ng'ombe na bidhaa zake kama vile mtindi ambapo muuzaji anayamimina kwenye chupa kuyaandaa kwa ajili ya mteja atakayekuja kununua.

Duka kubwa la kuuza maziwa ya ng'ombe, ambapo kuna mashine ya kisasa iliyowekwa mahali hapo yenye sehemu kwa ajili ya kuweka fedha, ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama mhudumu hayupo.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambayo imechorwa na kuandikwa tangazo linalotangaza huduma inayopatikana hapo. Pia ina sehemu kwa ajili ya kuweka fedha, ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile: unga wa ngano ambapo pia, kuna mashine kwa ajili ya kuuza maziwa ya ng'ombe, ambayo ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Sehemu ya mgahawa ambapo kuna wateja wengi wanakunywa maziwa ya ng’ombe, wakiwa wamekaa kwenye viti vilivyopo eneo hilo, biashara hii ni muhimu kwaajili ya wauzaji kujipatia kipato.

Duka dogo la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vitafuno, mikate na mayai ambapo pia kuna maziwa aliyowekwa kwenye mashine ya kujihudumia, ambayo ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe, hata kama muhudumu hayupo.

Duka kubwa la kuuza vinywaji mbalimbali kama vile maji, soda na juisi. Ambapo pia kuna mashine kubwa ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, yenye sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe, hata kama mhudumu hayupo.

Mashine mbili za kisasa zilizowekwa katika eneo la nje la duka, ambazo mojawapo ni ya kuuzia maziwa ya ng'ombe na nyingine mafuta ya kupikia. Ambazo zina sehemu kwa ajili ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mayai ya kuku, ambapo pia kuna mashine ya kuuzia maziwa inayoyachemsha, ambayo ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, iliyowekwa nje ya duka ambayo inayachemsha. Pia ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe, hata kama wauzaji hawapo.

Duka kubwa la kisasa la kuuza maziwa ya ng'ombe na bidhaa zinazohusiana, kama vile; siagi na mtindi, ambapo kuna wateja wamesimama dirishani wakihudumiwa na muuzaji ili waweze kupata huduma hiyo.

Mashine ndogo ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, iliyowekwa karibu na mlango wa duka ambayo ina sehemu ya kuweka fedha, ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe, hata kama muuzaji hayupo eneo hilo.

Mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe ambayo imewekwa ndani, ambapo ina sehemu ya kuweka fedha ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo mahali hapo.

Duka dogo la kuuza mtindi, siagi na maziwa mabichi ya ng'ombe, ambapo juu kuna bango limewekwa likitangaza huduma inayopatikana hapo, pia kuna mteja amesimama dirishani akinunua bidhaa hizo.

Mashine ya kuuzia maziwa ya ng'ombe ambayo inayachemsha, pia ina sehemu ya kuweka fedha, ili wateja waweze kujihudumia mwenyewe hata kama wauzaji hawapo sehemu hiyo. Imewekwa karibu na mlango wa duka.

Sehemu kubwa ambayo imewekewa tangazo juu yake linalotangaza huduma inayopatikana hapo, ambayo ni maziwa ya ng'ombe. Pia, kuna mashine maalumu zinazoyaandaa ili kuua wadudu.

Mashine mbili za kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambazo zimewekwa eneo la nje karibu na duka la kuuza vinywaji, ambapo zina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama wauzaji hawapo.

Duka la kuuza maziwa ya ng'ombe, ambapo kuna wateja wamesimama karibu na hapo kununua bidhaa hiyo, ambayo ina virutubisho vingi, kama vile protini, ambavyo ni muhimu hasa kwa ukuaji wa watoto wadogo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa mabichi iliyowekwa sehemu ya nje kwenye jengo, ambayo inayachemsha, pia ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama mhudumu hayupo.

Duka la vinywaji na bidhaa za matumizi ya nyumbani kama vile mafuta ya kupikia, ambapo pia kuna mashine ya kuuzia maziwa inayoyachemsha, ambayo ina sehemu ya kuwekea fedha ili mteja aweze kujihudumia hata kama muuzaji hayupo.

Duka la kuuza maziwa ya ng'ombe, ambapo muuzaji mwanamke anammiminia mteja bidhaa hiyo kwenye jagi lililowekwa juu ya meza. Pia huduma hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya kuongeza virutubushi kama protini kwa watoto.

Duka dogo la kuuza maziwa ya ng'ombe, pamoja na bidhaa zingine kama vile: vyakula na mahitaji mengine ya nyumbani. Pia kuna huduma za kifedha kama vile M-Pesa, ambapo wateja huenda kutoa na kuweka pesa.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambayo imewekwa ndani ya duka ili wateja waweze kuingia na kijihudumia wenyewe, hata kama mhudumu hayupo sehemu hiyo.

Mashine ya kuuzia maziwa inayoyachemsha ambayo pia ina sehemu ya kuweka fedha kwa ajili ya mteja kujihudumia mwenyewe hata kama muuzaji hayupo, imewekwa ndani hapo. Pia kuna friji kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa hiyo.

Mashine mbili zilizowekwa sehemu ya nje kwenye jengo la maduka, ambazo zina sehemu ya kuwekea fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama mhudumu hayupo sehemu hiyo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yaliyochemshwa, ambayo imeandikwa huduma inayopatikana hapo. Pia, ina sehemu ya kuwekea fedha, ili mteja aweze kujihudumia mwenyewe hata kama mhudumu hayupo.

Duka dogo la kuuza maziwa mabichi ya ng'ombe, ambapo sehemu ya nje kuna mteja amesimama dirishani, kwa ajili ya kununua bidhaa hiyo, akipimiwa na muuzaji aliyepo ndani hapo.

Duka dogo kwa ajili ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile maziwa mabichi na mtindi, ambapo sehemu ya nje kunatangazo linalotangaza huduma zinazopatikana hapo pia wauzaji wapo ndani wakisubiri wateja.

Mashine mbili za kisasa za kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambapo huwekewa bidhaa hiyo. Pia zina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe, hata kama muuzaji hayupo.

Duka la bidhaa mbalimbali kama vile: maziwa mabichi, mtindi, siagi, vyakula, viungo; na mahitaji ya binadamu kwa ajili ya usafi kama vile mafuta ya kujipaka na sabuni. Ambapo kuna wateja wanne wameenda kununua baadhi ya vitu hivyo.

Duka la bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kupikia ambapo kuna mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe ambayo inayachemsha, pia ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe hata kama mhudumu hayupo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe, ambayo imewekwa eneo la nje ambapo ina sehemu ya kuweka fedha ili wateja waweze kujihudumia wenyewe, hata kama wauzaji hawapo.

Sehemu ambapo kuna fundi seremala mzee anayetengeneza bidhaa mbalimbali za mbao kama vile: makochi ,viti , meza na vitanda; kwa ajili ya kuuza ili aweze kujipatia kipato.

Sehemu ya karakana ambapo kuna mwanamke ambaye ni fundi seremala akitengeneza bidhaa mbalimbali za mbao kama vile sofa, meza na viti kwaajili ya kuuza ili aweze kujipatia kipato.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao, ambapo kuna meza, viti, kabati na sofa kubwa zenye rangi nyeupe na kijivu ambazo zinauzwa. Pia wahudumu wapo kwenye ofisi iliyopo mahali hapo.

Makochi makubwa na madogo meza na kabati ambazo zimewekwa nje kwenye eneo la kutengeneza bidhaa za mbao katika sehemu hiyo kuna mafundi seremala ambao wanaendelea kufanya kazi hiyo.

Karakana ambayo bidhaa za mbao hutengenezwa ambapo kuna sofa kubwa za rangi ya kijivu, zilizowekwa eneo la nje zikiuzwa. Wauzaji ambao ni mafundi seremala, wanaofanya kazi ya kuziandaa thamani hizo, wanapatikana sehemu hiyo.

Jengo kubwa la kisasa ambapo, kuna bidhaa nyingi za mbao, kama vile sofa kubwa na ndogo zenye rangi ya kijivu, meza na kabati zinazouzwa. Ambapo wahudumu wapo kwenye ofisi, iliyopo katika eneo hilo.

Karakana ambayo kuna mafundi seremala wawili, ambao wanatengeneza bidhaa mbalimbali za mbao kama vile: kabati, meza, vitanda, na viti; ambapo kazi hii inawasaidia ili waweze kujipatia kipato.

Eneo kubwa la karakana lililozungushiwa ukuta, ambapo kuna fundi seremala anatengeneza bidhaa mbalimbali za mbao, kama vile: meza, vitanda na masofa. Ambapo anafanya kazi hiyo ili aweze kujipatia kipato.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao, ambapo kuna samani kama vile meza, stuli, na vitanda vinavyouzwa bei tofautitofauti, ili muuzaji aweze kujipatia kipato.

Sofa kubwa zenye rangi tofauti tofauti zimewekwa sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za mbao ambapo eneo hilo kuna ofisi ambayo wauzaji wanapatikana hapo.

Viti vinne na meza vilivyowekwa sehemu ya nje, karibu na duka la kuuza bidhaa hizo, zilizotengenezwa na mafundi seremala. Pia wauzaji hupatikana ndani hapo, ili kuwasikiliza wateja.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao, ambapo kuna sofa nyingi kubwa zilizopangwa vizuri na meza na stuli. Pia kuna mafundi seremala ambao wanatengeneza samani hizo kwa ajili ya kujipatia kipato.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao za kisasa ambalo lina sofa kubwa jeupe, la kijivu na nyekundu, zinazouzwa bei tofautitofauti, ili wateja waweze kununua, na wauzaji waweze kujipatia faida.

Duka kubwa la bidhaa za mbao, ambapo, kuna sofa kubwa na ndogo zenye rangi tofauti tofauti, zilizopangwa sehemu ya nje mahali hapo, ili wateja waweze kuziona, na waweze kuulizia, na kuchagua kwa ajili ya kununua.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao kama vile: sofa nyingi kubwa na ndogo zenye rangi tofautitofauti, viti, meza, vitanda na kabati; vilivyopangwa vizuri katika sehemu hiyo.

Sehemu ya jengo kubwa lenye duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao kama vile: sofa kubwa zenye rangi nyeusi, kijivu na za aina mbalimbali; meza, vitanda na viti; ambapo kuna ofisi ambayo wauzaji wanapatikana.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao, kama vile sofa kubwa na ndogo zenye rangi tofauti tofauti, meza, stuli, kabati na viti. Ambavyo vimepangwa vizuri mahali hapo.

Duka kubwa la bidhaa za mbao za kisasa zilizopangwa vizuri, kama vile; sofa kubwa na ndogo zenye rangi nyeupe na kijivu, meza, viti na vitanda vingi, vinavyouzwa. Pia sehemu hiyo kuna ofisi ambapo wauzaji wanapatikana.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao kama vile sofa nyingi zenye rangi ya bluu, viti na vitanda vinavyouzwa, ambavyo vimepangwa vizuri mahali hapo. Kuna ofisi wanapopatikana wauzaji.

Meza kubwa iliyo tengenezwa kwaajili ya ofisi inayouzwa imewekwa sehemu ya nje, ambapo kuna mafundi seremala wanaofanya kazi hiyo ili waweze kujipatia kipato, bidhaa zingine zinazo weza kupatikana hapo ni viti, sofa, na kabati.

Sehemu ambayo kuna vitanda vingi vya mbao na chuma vilivyowekwa nje, kwenye eneo zinapotengenezwa bidhaa hizo, ambapo kuna mafundi seremala wanaofanya kazi hiyo ili waweze kujipatia kipato.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za mbao, ambapo kuna sofa nyingi kubwa, zenye rangi tofautitofauti. Pia, kuna meza na viti vinavyouzwa ndani hapo. Sehemu hiyo kuna ofisi ambapo wauzaji hupatikana.

Sofa nyingi kubwa na ndogo za kisasa zenye rangi tofautitofauti, zilizowekwa sehemu ya nje katika eneo la kutengeneza bidhaa za mbao. Pia kuna mafundi seremala wanaofanya kazi hiyo.

Sehemu ya hoteli, ambapo ni ya kupumzika na kupata chakula, ambapo kuna makochi makubwa pamoja na dogo ambayo yamepangwa vizuri. Pia kuna meza na viti vilivyowekwa vizuri, ili wateja waweze kuvitumia.

Sehemu ya hoteli kubwa ya kisasa, ambapo kuna wahudumu wengi waliovaa mavazi yanayofanana, wamebeba vyakula wakiwapelekea wateja waliokaa kwenye viti vilivyopangwa vizuri ili waweze kula.

Sehemu ya hoteli kwa ajili ya kula chakula na vinywaji, kama vile chai na vitafunwa, ambapo kuna sofa kubwa, meza na viti vya kisasa walipokaa wateja wakipata huduma hiyo.

Sehemu ya mapokezi ya hoteli kubwa ya kisasa, ambapo kuna wahudumu wawili wa kike, waliovaa fulana zinazofanana, ambapo wanamhudumia mteja aliyesimama wa kiume, ili aweze kupata chumba kwa ajili ya kupumzika.

Nafaka nyingi, kama vile; ufuta, mtama, ngano, mahindi, maharage, choroko na bidhaa za asili, ambazo zinauzwa bei tofauti tofauti, zilizowekwa kwenye mifuko ndani ya duka kubwa ambalo limepangwa vizuri.

Soko kubwa, ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo waliopanga bidhaa zao kwenye meza kama vile; matunda ya tufaa, chungwa, papai, tikiti maji na ndizi ambayo yanauzwa ili waweze kujipatia kipato.

Soko kubwa ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo walioweka bidhaa zao juu ya meza, kama vile, mboga za majani, nyanya, mayai, viazi mbatata na ndizi, ambazo zinauzwa bei tofautitofauti, ili waweze kujipatia kipato.

Eneo la soko kubwa ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogo wadogo, wakiuza bidhaa mbalimbali wakati wa usiku, kama vile mboga za majani, vitunguu, nyanya na matunda, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Duka kubwa la kuuza vyombo vya kisasa, kama vile; sahani, mabakuli na sufuria; ambapo kuna muuzaji akiwahudumia wateja wengi wanaohitaji bidhaa hizo, kwa ajili ya kwenda kuzitumia kwenye familia zao.

Sehemu ya soko kubwa ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo, wakiuza bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, vitunguu, karoti, hoho, matango, bamia; na wateja wengi wakipita mahali hapo ili waweze kupata vitu hivyo.

Eneo la soko ambapo kuna wafanyabiashara wengi waliopo kwenye maduka, wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile nguo na viatu. Pia, wateja wengi wanazunguka kuchagua huduma hizo ili waweze kuchukua kwa ajili ya matumizi yao.

Duka la kuuza viatu vya kike na kiume vyenye namba tofautitofauti, pia kuna mikanda ya kufungia suruali ya wanaume, ambapo bidhaa hizo zimepangwa vizuri. Wauzaji wanapatikana hapo, wakisubiri wateja waje kununua.

Sehemu ya soko kubwa ambapo, kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo, wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile: matunda mfano ndizi, maembe, machungwa, parachichi na nanasi; kwa ajili ya wao kujipatia kipato.

Sehemu ya soko kubwa ambapo kunamaduka mengi makubwa yanayo uza bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu na vipodozi, pia wateja wengi wanapita mahali hapo ilikununua mahitaji yao.

Eneo kubwa la soko ambapo kuna duka kubwa la kuuza mikoba pamoja na mabegi, ambapo kuna wateja wengi wanachagua bidhaa hizo kabla ya kuzilipia, ili waweze kwenda kuvitumia kwenye familia zao.

Sehemu ya soko kubwa, ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo wanaouza nafaka mbalimbali, kama vile mchele, mahindi, kunde, choroko na maharage, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo la soko ambapo kuna wafanyabiashara wadogowadogo, waliopanga bidhaa zao kwenye meza, kama vile: nyanya, vitunguu na ndizi; kwa ajili ya kuuza kwa wateja ili waweze kujipatia kipato.

Soko kubwa lenye meza nyingi za wafanyabiashara wengi wadogo wanaouuza bidhaa mbalimbali kama vile matunda mfano maembe, tikitimaji, ndizi, parachichi na nanasi kwa ajili ya kujipatia kipato.

Soko kubwa la wafanyabiashara wadogowadogo wengi wanaouza bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, vitunguu, hoho, mboga za majani, zilizowekwa kwenye mifuko iliyotandikwa chini kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo la soko kubwa ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo, waliopanga bidhaa zao mahali hapo, ambao wanauza kama vile nyanya na vitunguu; kwa ajili ya wao kujipatia kipato.

Eneo kubwa la soko ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo, wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile: mboga za majani, matunda, mchele, viazi, vitunguu na viungo; ili waweze kujipatia kipato.

Soko kubwa kla kuuza bidhaa za vyakula ambazo kuna wafanya biashara wakubwa na wadogo wenye maduka ya nafaka kama vile mchele ,mahindi, maharage ,kunde choroko na ngano zinazouzwa.

Sehemu ya soko kubwa ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogo wadogo wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, karoti, kabechi, ndizi, vitunguu, matunda, na mbogamboga za majani kwa bei tofauti tofauti ili waweze kujipatia kipato.

Eneo kubwa la soko ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo, wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mbogamboga, ambapo meza zao zimeunganishiwa miti na kuezekwa kwa mabati kwa ajili ya kupata kivuli.

Soko kubwa la bidhaa mbalimbali kama vile vyakula mfano viazi mviringo, matunda na viungo ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo waliokaa wakifanya kazi hizo iliwaweze kujipatia kipato.

Eneo kubwa la soko ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogowadogo, ambao wameweka bidhaa zao juu ya meza kama vile: karoti, hoho, vitunguu, na ndizi; kwa ajili ya kuuza ili waweze kujipatia kipato.

Sehemu ya soko ambapo kuna wafanyabiashara wengi wadogo wanaopanga viazi mbatata vingi kwenye vipimo mbalimbali kwa ajili ya kuviuza iliwaweze kujipatia kipato kwa ajili ya familia zao.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile; nguo, sabuni, viungo mfano nazi ambapo pia huduma za kifedha ambazo ni Mpesa kwa ajili ya kuweka na kutoa pesa zinapatikana hapo. Kuna wateja wananunua na kupata mahitaji mbalimbali.

Jengo kubwa la ghorofa ambapo sehemu ya chini kuna maduka mengi, yanayouza bidhaa mbalimbali. Ikiwemo za matumizi ya nyumbani. Pia huduma za kifedha zinapitikana hapo, ili wateja waweze kutoa na kuweka fedha.

Nyumba kubwa ya kisasa iliyojengwa vizuri ambayo inapangishwa kwa shughuli za biashara na ofisi, ambapo kuna mteja anaongea na mhusika wa mahali hapo ili aweze kulipia.

Nyumba kubwa ya kisasa iliyojengwa vizuri na kupakwa rangi, ambayo ina madirisha ya vioo, pia ina tenki la kuhifadhia maji, ambayo ina uzio unaozunguka kwa ajili ya ulinzi. Pia inapangishwa kwa ajili ya makazi au biashara na ofisi.

Nyumba za ghorofa nyingi zilizojengwa vizuri ambazo zimewekewa vioo kwenye madirisha, pia zipo tayari kwa ajili ya kupangishwa kwa watu mbalimbali kwa ajili ya kuishi na kufanya biashara mbalimbali.

Nyumba kubwa ya ghorofa ya kisasa yenye madirisha ya vioo, ambayo ina vyumba vingi ambapo vinapangishwa kwa bei tofautitofauti, kwaajili ya biashara makazi na ofisi

Mashati mengi ya kiume yenye rangi tofautitofauti, yaliyopangwa vizuri kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa hizo, pia kuna nguo za kike na watoto zilizopangwa vizuri mahali hapo.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo, kuna nguo nyingi za watu wazima na watoto, ambapo ni za kike na kiume. Pia bidhaa nyingine kama viatu na mabegi hupatikana hapo kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa la bidhaa kama vile viatu vingi vipya vya ngozi vya wanaume vinavyouzwa bei tofauti tofauti, vilivyopangwa vizuri mahali hapo. Pia kuna ofisi ambapo wauzaji wa mikaa wakisubiri wateja ili waweze kuwahudumia.

Sehemu ya duka kubwa lakujihudumia ambapo kuna makoti mengi ya suti yenye rangi tofauti tofauti yaliyopangwa vizuri yanayouuzwa. Bidhaa zingine zinazopatikana mahali hapo ni viatu, mabegi na nguo za wanawake na wanaume.

Duka kubwa la kujihudumia lenye bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu mabegi, vinywaji, matunda, vyakula na kadhalika, ambapo wateja wanalipia vitu walivochukua.

Sehemu ya hoteli kubwa ya kisasa, iliyojengwa vizuri ambapo ndani yake kuna viti na meza vilivyowekwa kwa ajili ya wateja kukaa ili waweze kupata chakula na maji na vinywaji vingine.

Duka kubwa lakujihudumia la bidhaa mbalimbali kama vile viatu na nguo za kike na kiume, wakubwa kwa watoto vilivyopangwa vizuri mahali hapo kwa ajili ya kuuzwa ambapo sehemu hio kuna ofisi kwa ajili ya wateja kulipia mahitaji yote waliyochukua.

Jengo kubwa ambapo kuna duka la nguo na viatu, ambavyo vimepangwa vizuri mahali hapo, pia kuna sehemu ya ofisi wanapopatikana wauzaji, ambapo wateja huenda kulipia bidhaa walizochukua.

Duka la kuuza nguo za watoto na viatu, ambavyo vimepangwa vizuri, pia wauzaji wamekaa wakisubiri wateja wafike sehemu hiyo iliwaweze kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna nguo za kiume kama vile mashati na suruali za wakubwa kwa wadogo, zilizopangwa vizuri sehemu hiyo zinazouzwa bei tofautitofauti, ambapo kuna sehemu ya mapokezi kwa ajili ya kulipia bidhaa hizo.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mabegi madogo na makubwa, nguo za wanaume na wanawake ambapo zimepangwa vizuri katika sehemu hiyo. Pia, kuna ofisi ambapo wauzaji wanapatikana.

Duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile urembo na mikoba kwa ajili ya wanawake zilizopangwa vizuri mahali hapo, pia kuna sehemu ambapo wahudumu wanapatikana ili wateja waweze kulipia bidhaa walizochukua.

Duka kubwa la nguo za kike na kiume ambapo zimepangwa vizuri. Pia, kuna tangazo juu linalotangaza huduma inayopatikana hapo, ambapo wauzaji wanapatikana ndani wakiwahudumia wateja.

Jengo kubwa lenye duka kubwa la kujihudumia ambalo lina bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vinywaji, na matunda, pia wateja wanachagua vitu hivyo na kwenda kulipia sehemu ya mapokezi.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, na vyombo vilivyopangwa vizuri ndani hapo ili wateja waweze kufika na kuchukua, baadae kwenda kulipia sehemu ya kaunta.

Sehemu ya duka kubwa la kujihudumia, ambapo kuna pombe kali nyingi kama vile mvinyo, zilizopangwa vizuri mahali hapo, kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mteja anachukua bidhaa hizo, na baadaye ataenda sehemu ya mapokezi, kwa ajili ya kulipia.

Sehemu ya akaunti ambapo kuna wateja wengi wanalipia bidhaa walizochukua kwa wahudumu waliopo eneo hilo, pia kuna wengine wanatumia mfumo wa kielektroniki kukamilisha miamala hiyo.

Sehemu ya vyombo kwenye duka kubwa la kujihudumia ambavyo vimepangwa vizuri mahali hapo. Pia kuna wateja wanachagua bidhaa hizo kabla ya kwenda kuvilipia sehemu ya mapokezi ili waweze kwenda navyo kwenye familia zao.

Sehemu ya duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna matunda, kama vile; tango na nyanya, pia kuna bidhaa zingine ambazo ni viungo. Kuna mteja anachagua vitu hivyo na baadaye atakwenda kulipia sehemu ya mapokezi.

Duka kubwa la kujihudumia, ambapo kuna bidhaa mbalimbali zinapatikana hapo; kama vile vyakula, vinywaji, na vitafuno ambavyo vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja waweze kuvichukua, na baadae kwenda kulipia sehemu ya kaunta.

Sehemu ya mapokezi duka kubwa la kujihudumia, ambapo kuna wateja wanalipia bidhaa walizochukua kama vile vyakula na vinywaji, pia ndani yapo kuna kompyuta na wahudumu wengi wanaofanya kazi mahali hapo.

Duka kubwa la kujihudumia, ambapo kuna mwanamke anachagua bidhaa kutoka mahali hapo na kuweka kwenye kapu jeusi, baadaye ataenda sehemu ya mapokezi kwa ajili ya kulipia.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile: vyakula, matunda na vinywaji. Pia kuna mteja anaendesha toroli ambaye amechukua vitu vichache, akielekea sehemu ya mapokezi kwa ajili ya kuvilipia.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna bidhaa mbalimbali, kama vile; vyakula na vinywaji, ambapo kuna wateja wengi wanachagua vitu hivyo kwa ajili ya kuvinunua, ili waweze kwenda kutumia kwenye familia zao.

Duka kubwa la kujihudumia ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri sehemu hiyo. Kama vile vinywaji vingi, mboga za majani mfano chainizi, matunda ambayo mojawapo ni matikitimaji, yanayouzwa ili wauzaji waweze kujipatia kipato.